Hapa tunaona mmea ambao umepandwa vizuri. Na mmea huu unaitwa Dania. Dania hutumika kama kiuongo katika upishi na pia hutumika kwa manufaa tofauti tofauti ya mwili kama vile, dania husaidia kupunguza sukari kwa mwili, husaidia pia katika kulinda afya ya akili na pia inaboresha afya ya moyo.

Hili ni shamba na linaonyesha mimea mingi ya mboga iliyopanandwa kwa safu. Mkulima mmoja anaonekana akifanya kazi kati ya mistari hiyo. Miti mirefu nguzo za mbao zinasaidia mfumo wa kilimo. Mandhari ya kijani kibichi yanaonyesha eneo lenye rutuba.

Hili ni shamba ambalo limepandwa mboga aina ya kabeji ambayo imepangwa kwenye safu. Kando yake kuna mabomba meusi ambayo yamepita na yanatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Hawa ni watu wawili ambao wanaonekana wakikagua mimea, iliyopandwa kwenye safu nyingi ndani ya chafu. Imepandwa ikiwa imefungwa na kamba, zilizoning'inia kutoka juu ya vyuma vilivyoshikilia chafu hii.

Hapa ni sokoni na kuna mtu ambaye anapanga vitunguu vyake na kupakia kwa karatasi. Ametandika vitunguu vyake vikiwa chini vingi. Kunavyo vya nyekundu na vingine vinakaa vieupe. Kitunguu hutukima kama kiungo cha chakula na wakati mwingine, kikikatwa kinaweza kikafanya mtu kuweza kulia akikata.

Hii ni sehemu ya ndani ya kiwanda, ambapo kuna wafanyikazi wengi ambao wanaonekana wakiandaa na kupanga maua. Sare zao ni za kijani na kichwani wako na kofia za rangi tofauti.

Hii ni shamba kubwa ya mimea ambayo imepandwa kwenye chafu. Iko kwenye safu na huu ni mutindo wa kisasa ambayo unasaidia kuzuia wadudu na hali mbaya ya hewa kuwathiri mimea.

Huu ni nfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji katika shamba. Vifaa vinavyotumika vinatumia pressure kunyunyuzia maji kwa kuyarusha juu na kuyasambaza kwa mimea ambayo inaonekana inanawiri vizuri na iko katika safu zilizopangwa kwa utaratibu.

Hii ni shamba kubwa inayoonyesha safu za mimea iliyopandwa ardhini. Kuna maji ambayo yako katika kila mstari wa mimea na yanatumika kwa umwagiliaji. Miti mirefu ipo upande mmoja wa shamba na anga ni ya samawati ikiwa na mawingu machache.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa kutumia ndoo nyekundu iliyotundikwa kwenye uzio. Kuna bomba ndogo lililotoka chini ya ndoo na kupita kwenye safu za mimea na hio ndio inatumika kumwagilia matone ya maji kwa mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji kwa shamba. Unahusisha matumizi ya mabomba madogo yenye matundu ambayo yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kumwangilia, kwa sababu inapunguza upotevu wa maji na inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji kwenye shamba. Kuna mabomba ambayo yamepangwa kwenye safu, na kando yake kuna mimea midogo. Ardhi inaonekana ikiwa na unyevu, kutokana na matone yanayotoka kwenye bomba hizo.

Hili ni shamba ambalo limepandwa miche midogo pengine ya mihogo iliyopandwa kwenye safu. Kuna bomba kubwa ya buluu ambayo inasafirisha maji kwenye mabomba madogo meusi yalipangwa kando ya miche hizo.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea imepandwa kwenye sehemu ya kulia na kushoto. Katikati yao kuna karatasi nyeupe ambayo imetiliwa maji na ikatobolewa sehemu tofauti tofauti ili maji haya yatumike kunyunyizia maji mimea hii.